Kituo kikubwa cha kupoza au kusambaza umeme. Muundo mkuu wa kituo hicho inajumuisha minara mirefu ya juu, nguvu za umeme na nyaya nyingi zinazovuka angani. Kifaa kingine kinaonekana ni instratas nyingi za kauli au kioo ambazo hutumika kutengeneza nyaya zenye voltage .

Kiwanda cha kuzalisha umeme wa jotohai kikiwa kimewekwa katikati ya maanthari ya milima na mimea. Moshi mweupe unaofanana na mvuke unatoka kwenye majengo na minara mbalimbali ya viwanda, ukipaa juu angani na kutengeneza mawingu makubwa meupe.

Eneo la kando ya barabara likionyesha shughuli za matengenezo au ujenzi wa miundo mbinu ya umeme au mawasilano. Watu wawili wanaovaa sare za buluu na kofia ngumu. Wanafanya kazi karibu na nguzo ndefu ambao mmoja wao amepanda ngazi ndefu ya machungwa iliyoelekezwa kwenye nguzo.

Kituo cha kusambaza umeme chini ya anga safi ya buluu inayojumuisha miundo mingi ya chuma kama vile minara mikubwa na vibaraza ambavyo vinabeba nyaya nyingi za umeme. Minara hii inatengeneza mtandao tata usambazi wa umeme. Chini ardhi imetandikwa kokoto na changarawe.

Kituo kikubwa cha kupoza au kusambaza umeme. Muundo mkuu wa kituo hicho unajumuisha minara mirefu ya chuma. Nguzo za umeme na nyaya nyingi zinazovuka angani. Kifaa kingine kinachoonekana ni instrata nyingi za kauli au kioo.

Kituo cha kusambaza umeme chenye miundo mbinu kubwa ya chuma na vifaa vya umeme vya nguvu ya juu. Kuna nguzo nyingi za chuma zinazobeba nyaya za umeme na viunganishi vikubwa vinavyoninginia chini au vile vimefunikwa na mawe madogo.

Mafundi wa umeme wawili wakiwa katika harakati za kufanya matengenezo au kazi kwenye nguzo ya umeme wakiwa wamevalia sare za kazi na kutumia vifaa maaalum. Mmoja wa mafundi yuko juu ya nguzo ya umeme akiwa amesimama kwenye ngazi ndefu yenye rangi ya chungwa iliyoegemea nguzo. Amevalua shati la bluu iliyokolea.

Kiwanda kikubwa au mtambo wa kuzalisha nishati labda wa joto ardhi au wa viwanda kinachotumia mvuke mwingine. Kuna miundo mikubwa ya chuma yenye rangi ya fedha ikiwemo mabomba makubwa na matangi yanayopanda juu.

Kituo cha kusambaza umeme kilicho wazi chenye miundo mingi ya chuma iliyo beba nyaya za umeme za voltage ya juu. Muindo hii mikubwa ya chuma imeunganishwa na nyaya nyingi zinazo unda mitandao tata. Chini ya muundo hii kuna vifaa mbali mbali vya umeme kama vile transformer na visima mzunguko.

Eneo la viwanda au kiwanda kikubwa kinachoendelea kujengwa au kukarabatiwa. Kuna miundo mingi ya chuma, mabomba makubwa na majengo yenye kuta za bati. Mifumo ya scuff folding ,inaonekana kwenye baadhi ya majengo.

Minara kadhaa ya umeme wa volteji ya juu ,inayopita katikati ya eneo la mashambani au la wazi, lenye nyasi kijani kibichi. Minara ya umeme ni mirefu na imetengenezwa kwa chuma ikibeba nyaya nene za umeme.

Nguzo kubwa za chuma zinazobeba nyaya za umeme wa juu zikienea kote kwenye mandhari. Nguzo hizo zimetengenezwa kwa chuma zenye muundo wa kiniani na zimesimama imara chini ya anga ya bluu yenye mawingu machache.

Eneo la kituo cha kupooza umeme au kituo cha usambazi wa nishati. Kuna kubwa ya rangi ya kijivu yenye fremu upande wake ikionyesha kazi yake ya kubadilisha kiwango cha voltage .

Nguzo ya simu au umeme ya saruji iliyo na nyaya nyingi za umeme au mawasiliano zilizoning'inia na zilizojifunga. Baadhi ya nyaya imefungwa kwa utepe wa manjano. Kwenye nguzo hiyo kuna kisanduku cheusi cha plastiki kinachoonekana kuwa cha kusambaza umeme na mawasiliano.

Kituo cha kupoza au kusambaza umeme wakati wa jioni au alfajiri, chini ya anga yenye mawingu. Kituo hicho kina minara mingi ya chuma iliyoundwa kwa ajili ya kubeba nyaya za umeme wa voltaji ya juu. Taa zinawaka kwenye miundo hiyo ya juu.

Kituo cha kupoza umeme wakati wa jioni au usiku kama inavyoonekana kutokana na taa zilizowaka na anga yenye giza kidogo. Kuna transfoma kubwa kadhaa ambazo ni vifaa muhimu vinavyotumika kubadilisha viwango vya voltage ya umeme. Transfoma hizi zimeunganishwa na miundo mikubwa ya chuma iliyobeba nyaya za umeme.

Kituo cha kuposa umeme kinachotumika kusambaza nishati ya umeme. Kituo hiki, kina muundo mingi ya chuma iliyosimama wima, ikiwa imeshikilia nyaya nyingi za umeme na vifaa vingine kama vile vigeuzi, na switch , hadi chini ya miundo hiyo imefunikwa kwa changarawe nyeusi, na kuna njia za saruji zilizopangwa vizuri.

Punda milia mdogo, ambaye amesimama katikati ya mimea na vichaka vya kijani kibichi, ana rangi ya kahawia iliyofifia na masikio yake yamesimama wima. Pembe zake ndogo zilizojikunjwa kidogo zinaonekana juu ya kichwa chake.

Wachezaji wa kitamaduni wakicheza jukwaani labda katika hafla ya kitamaduni au shule. Kuna mwanaume watatu au zaidi mbele wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yanayoonekana yamefungwa kwa ngozi ya pundamilia.

Eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda, ambapo nyumba zimechengwa kwa mabati na vifaa vingine zisizo rasmi. Mandhari inaonekana kuwa na udongo mwingi wenye matope na maji yaliyotoama au ufuriko kidogo labda kutokana na mvua. Kuna wanawake kadhaa na watoto wamesimama karibu na maji na matope hayo.

Kundi la watu watatu wanaonekana kuwa wametoka kupanda mlima au kutembea milimani. Wamesimama kwenye kilele cha mlima chenye nyasi. Upande wa kushoto kuna mwanaume mrefu amevaa kofia nyeusi, miwani ya jua na tishati ya blue yenye michoro. Amevaa suruali ya blue pia. Anaonekana akitazama mbali.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko labda katika makazi duni au eneo la mijini lenye uharibifu mto au mkondo umefurika ukiwa na rangi kahawia machungwa yenye matope au unaonekana kutiririka kwa nguvu kiasi kikubwa cha uchafu na takataka kikionekana kikielea juu ya maji.

Mwambalia zinayoonyesha mto au ziwa lililotumiwa likizungukwa na mimea na miti. Mto mpana au sehemu ya ziwa iliyotulia maji yanaonekana yakionyesha tafakari ya anga na miti iliyo pembeni.

Eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda ikiwa na nyumba zilizojengwa kwa vifaa mbalimbali na zimepangwa karibu na njia ya reli. Upande wa kushoto kuna barabara ya reli iliyolala chini na kati ya njia ya reli, kuna maji machafu na taka zilizotawanyika.

Mwanaume akiwa amevaa sare ya kazi lenye rangi ya kijani kibichi na kofia nyeupe. Anaonekana kuwa anatoka kufanya usafi au kazi inayohusiana na mazingira kwani ameshika mfuko mkubwa labda wa taka au vifaa vya kufanyia kazi. Mkono wake wa kulia umeelekezwa kando kama vile anaelekeza au kutoa maelekezo.

Pundamilia wawili au zaidi wakiwa wanakula nyasi kavu za savana. Mistari ya nyeusi na nyeupe inayojitokeza vizuri juu ya madhari ya asili. Nyuma yao mbali kidogo kuna jiji la kisasa yenye majengo marefu yanayochomoka.

Kundi la watu wakishirika katika shughuli ya usafi wa mazingira. Mbele kuna mwanaume amevaa fulana ya rangi ya manjano inayong'aa na akishughulika na rundo kubwa la taka na uchafu chini ya miti mikubwa ya mianzi yenye rangi njano. Mrundikano huu wa taka unaonekana kuwa na mifuko ya plastiki.

Picha tatu tafauti zote zikionyesha maandari ya mfugo yakilisha katika maeneo ya wazi. Kumbi kubwa la ng'ombe ikiwa rangi tafauti kama kahawia nyeupe na nyeusi wakilisha kwenye aridhi kafu.

Kundi la swara wakiwa kwenye nyasi ndefu na kijani kibichi. Kuna swara kadhaa waliotawanyika kwenye eneo hilo. Wengi wao wakiwa na pembe ndefu zilizopinda .Jambo linaloashiria kuwa ni madume. Rangi ya miili yao ni kahawia, dhahabu huku tumbo likiwa jeupe.

Mandhari ya kipekee ambapo wanyama pori na jengo la jiji limekutana katika mstari wa mbele, kuna kundi la mbuni kadhaa wakitembea au wakisimama kwenye nyasi ndefu ya kijani kibichi. Mbuni hawa wana manyoya meusi na meupe na miguu mirefu. Kwa mbali nyuma, mbuni hao na eneo la nyasi kuna majengo marefu ya jiji.

Twiga mdogo ambaye amesimama katikati ya nyasi ndefu na vichaka vya kijani kibichi ana rangi ya kahawia yenye madoa meupe yaliyojitokeza wazi na masikio yake yamesimama wima. Kichwa chake kimeelekea kidogo upande wa mbele akionekana kutazama moja kwa moja kwenye kamera.

Mto au mkondo wa maji uliochafuliwa sana na taka unapita katikati ya makazi, kuna mkondo wa maji wenye kina kifupi lakini umejaa rundo kubwa la takataka mbalimbali, ikiwemo plastiki ,nguo na vitu vingine vilivyooza. Taka hizo zimeundwa zikiwa na viziwa vidogo, vya uchafu ndani ya maji.

Eneo kubwa la ujenzi likionyesha hatua za mwanzo za ujenzi wa jengo kubwa labda ghorofa au muundo mwingine. Msingi wa jengo hilo imechimbwa kwa kina na kuta za msingi zimejengwa kwa kutumia mbao kama fomu.

Twiga mmoja ambaye amesimama katika eneo lenye mimea mingi na miti, twiga huyo mwenye rangi ya kahawia iliyokolea na madoa meupe na anaonekana mrefu na mweupe, ameelekeza kichwa chake upande wa kushoto akionekana kama anakula majani kutoka kwenye mti mdogo.

Kundi la watoto wa shule wakiwa wamevaa sare za shule zenye sweta za kijani na suruali fupi za kijivu wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Wanaonekana wamefurahi sana. Wengi wao wakiwa wameinua mikono juu kuashiria furaha.

Eneo chafu na lenye uchafu mwingi wa taka labda karibu na mto au mkondo wa maji. Sehemu kubwa hasa mbele na katikati ime jaa takataka za kila aina zikiwemo mifuko ya plastiki ,chupa, nguo cha kavu na taka za viwandani na machumbani. Takataka hizi zime zagaa kwenye ardhi yenye matope.

Mbweha mwenye mgongo mweusi amesimama katikati ya mbuga yenye nyasi ndefu na vichaka vidogo. Mbweha huyu ana manyoya ya kahawia dhahabu upande wa tumbo na miguu na ana mstari mweusi ulioenea mgongoni kuanzia shingoni hadi mkiani.

Bwawa ndogo au ziwa lililojaa majani makubwa ya maji yaliyojulikana kama water lilies au madoa ya maji. Majani haya yana rangi ya kijani kibichi na baadhi yamegeuka rangi ya njano yakielea juu ya uso wa maji.

Kundi la tai wakiwa wamekusanyika kwenye ardhi ya udongo mwekundu karibu na ziwa au kidimbwi cha maji. Tai hawa wana manyoya ya rangi ya kahawia na shingo ndefu zisizo na manyoya. Baadhi yao wamesimama, wengine wamepiga magoti au kujificha nyuma ya wenzao.

Kundi la wanaume wakiwa wamekusanyika karibu na shimo kubwa la uchimbaji ambao unaonekana kuwa mradi wa ujenzi au matengenezo ya miundombinu. Chini ya shimo kuna mwanaume kadhaa wakiwa wamesimama kwenye matope wakishughulikia bomba kubwa la kijani kibichi.

Fisi ambaye anaonekana kuwa spotted hyena kutokana na rangi yake ya kahawia na madoa meusi kwenye manyoya yake. Fisi huyu amesimama akitazama nyuma yake kuelekea kulia huku uso wake ukitazama upande wa mbele kidogo.

Mto au mkondo wa maji ambao unaonekana kuwa na uchafu mwingi, mawe makubwa ndani ya maji na taka mbalimbali kama vile mifuko ya plastiki, nguo za kazi na uchafu mwingine unaonekana ukiwa umekusanyika kwenye mawe.

Mandhari ya eneo la makazi ya watu labda mtaani au mitaa ya mabanda pembezoni mwa mto. Kushoto kuna nyumba zenye paa za mabati yaliyochakaa na kuta zilizojengwa kwa matofali au vifaa vingine vikionyesha hali duni ya makazi.

Watu watatu wanaume wote wakifanya kazi katika eneo la dambo la taka au mahali penye uchafu mwingi, wamevalia fulana za usalama za rangi ya manjano na kijani na wanaonekana wakitumia vijiti virefu au mikuki maalum kukusanya au kutafuta vitu ndani ya maji machafu na takataka.

Kundi la ndege wanna aina ya ina manyoya meupe kwenye miwili Yao manyoya meusi kwenye mapawa na mkia wao na Shona la shingo nyeusi zisizo na manyoya. Midomo yao ni mirefu mepamba na ilio ndogo kuelekea chini.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanafunzi wamesimama kwenye eneo lenye nyasi na miti michanga. Mbele yao kuna box la Rina, na rundo la miti michanga iliyopandwa kwenye mifuko nyeusi. Wanafunzi wamevaa sare za shule, na baadhi yao wanaonekana wakishika miti.

Mti mkubwa ambao ni mti wa mwavuli ukiwa umesimama peke yake katikati ya savanna. Mti huu una shina imara na tawi pana lenye umbo la mwavuli na majani mengi ya kijani kibichi. Matawi yake yanaonekana yameenea sawa yakitoa kivuli kikubwa.

Kundi ya ngombe wakiwa na rangi tofauti kama vile nyeupe, kahawia na nyeusi wakaiwa maji kutoka kwenye chanjo cha maji kilicho wazi. Maji yanaonekana kutikana kwenye bomba kubwa la chuma au plastiki amablo limwekwa chini karibu na miale.

Eneo la makazi yasiyo rasmi au mitaa ya mabanda inayofanana na vitongoji duni vilivyopatikana maeneo kama Nairobi. Kuna rundo kubwa la takataka na uchafu uliotawanyika na kuku mweupe anaonekana akitafuta chakula katikati ya taka hizo.

Uharibifu uliosababishwa na mafuriko hasa kwenye barabara na chini ya daraja. Barabara iliyo mbele imeharibika vibaya ikiwa na mashimo makubwa, udongo na matone yaliyopaa baada ya maji kufukua. Kuna maeneo yaliyotafunwa na maji na changarawe imetawanyika.

Kifaru mweusi mdogo akitembea kwenye nyasi kavu. Kifaru huyo ana kifaa kidogo cha rangi nyekundu kikiwa kimewekwa kwenye mgongo wake labda kwa ajili ya ufuatiliaji. Nyuma ya kifaru mwanaume mmoja anayefanana na muhifadhi wenye mabuti. Amevalia sare ya kijani kibichi na amebeba blanketi ya mistari ya zambarau.

Ukuta uliopakwa graffiti kubwa ya uso ya mwanaume. Uso huu unaonekana kuwa wa mtu mweusi ukiwa na sifa za Kiafrika na umepakwa kwa rangi mbalimbali na mitindo ya kijamii. Nyuma ya uso huu kuna michoro ya geometry na mistari yenye rangi ya bluu.

Mandhari ya mazingira ya jiji, pengine katika eneo lenye makaazi duni au la kawaida. Kuna mto wenye maji meusi na machafu unaonekana umejaa taka na uchafu, ikiashiria uchafu wa mazingira. Pembeni mwa mto, kuna njia ndogo iliyotengenezwa kwa mawe na udongo.

Uso mkubwa wa Ngiri akiwa amelala chini labda kwenye udongo au mchanga. Ngozi yake inaonekana kuwa na mikunjo mingi na ina nywele chache zenye rangi ya kahawia kijivu. Jicho lake linaonekana kufungwa kidogo.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia fulana za rangi ya bluu zinazoonekana kuwa sare au ishara ya kliniki fulani wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Wanaonekana wamekusanyika katika eneo lenye mimea mingi na miti mingine nyuma.

Shughuli ya ujenzi au matengenezo ya bomba la maji au la gesi. Kuna bomba kubwa la rangi ya kijani kibichi lililowekwa chini na linaonekana likifungwa au kurekebishwa. Wafanyikazi kadhaa wamevaa sare za blue , wako karibu na bomba wakifanya kazi kwa bidii.

Kifaru mweusi akihamishwa au kusafirishwa, kifaru huyo yuko ndani ya sanduku la mbao lililofungwa vizuri, unaotumika kuwahamisha wanyama wakubwa. Sehemu ya kichwa chake imefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya buluu, pengine ili kumtuliza wakati wa usafirishaji.

Jengo jipya la saruji pengine tangi la maji, kituo cha matibabu ya maji taka au jengo lingine la miundombinu likiwa bado katika hatua za ujenzi. Jengo hilo lina kuta nene za saruji na juu yake kuna sehemu iliyonyooka.

Rundo kubwa la taka zinazoteketea na moshi mzito ukitanda angani. Mandhari inaonyesha eneo la dampo la taka na taka zimetapakaa kila mahali. Watu wachache wakiwemo watoto wanaonekana wakizunguka eneo hilo, pengine wakitafuta vitu vya kuokota au kuuza.

Eneo lisilo na maendeleo na lenye uchafu unaloweza kuwa eneo la taka au makaazi duni. Udongo ni kahawia na kuna takataka nyingi zimetawanyika. Kuna mwanaume aliyevaa nguo za kawaida akimwaga maji kutoka kwenye mtungi mkubwa wa plastiki.

Tumbili mmoja aliyekaa chini ya mti katikati ya mazingira ya misitu au kichaka. Tumbili huyo ana manyoya ya rangi ya kijivu kahawia huku sehemu ya kifua na shingo yake ikiwa na manyoya meupe manjano.

Ujenzi wa barabara ya juu inayopita juu ya barabara kuu yenye magari yanayoendela. Miundo mikuu ya zege, ikiwemo nguzo na mihimili imekamilika na inaonekana imara. Chini ya ujenzi huu kuna magari mbalimbali yanayopita barabarani.

Vifaru wawili wakiwa katika mazingira ya wazi ya savana yenye nyasi ndefu zilizokauka. Mbele kidogo, upande wa kushoto, kuna kifaru mzima anayeonekana kuwa kifaru wa kike akiwa na pembe zake mbili zinazoonekana wazi. Pembe ya kwanza ni ndefu na yenye ncha kali.

Mwanaume akitembea kwenye njia yenye matope iliyozungukwa na makaazi yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi vinavyoashiria eneo la makaazi duni au mtaa wa mabanda. Mwanaume huyo amebeba gunia kubwa la rangi ya kijani mgongoni na ndoo nyeupe.

Simba wawili ndume na jike wakiwa wamesimama karibu sana katika mazingira enye nyasi ndefu na miti hafifu nyuma. Simba ndume yuko uoande wa kulia na ana manyoa meusi na marefu yanayoanza kichwani na kuenea hadi mapengani.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi kwenye shuka jeupe chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi. Amevaa nguo yenye maua na ana nywele ndefu zilizosokotwa. Mbele yake kuna sahani ndogo yenye matunda na vitu vingine vya kukula.

Mandhari ya mandhari ya jiji la Nairobi Kenya ikionekana kuvuka ziwa au bwawa. Kuna eneo la maji yenye rangi ya kahawia, kijani likionyesha mawingu madogo. Upande wa kushoto wa maji kuna kingo uliofunikwa na nyasi, kijani kibichi na miti.

Eneo lenye shughuli nyingi, labda kituo cha matatu au barabara yenye msongamano wa magari. Gari kubwa jeupe la abiria ambalo linafanana na matatu ya kawaida limeegeshwa katikati. Juu ya kioo chake cha mbele kuna bango lenye maelezo ya njia kama vile Aviation.

Eneo lenye shughuli nyingi. Katikati kuna matatu mbili, moja likiwa nyeupe na mistari ya njano na blue na nyingine ikiwa nyeusi na mistari ya kijani. Watu wengi wakusanyika karibu na matatu hiyo, wengine wakiwa wamevalia sare za kazi kama vile vyenye rangi ya chungwa na kijani kibichi.

Eneo lenye shughuli nyingi la mijini likiwa na majengo makubwa yenye ghorofa nyingi nyuma. Barabara kuna magari mengi hasa magari madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu ikiwa yameegezwa yawe yakisubiri abiria. Kwenye paa za matatu, kuna mabango yaliyosimikwa.

Manthari ya barabara yenye shuguli nyingi ikiwa na magari yakiyo simama . Kwenye foleni mbele kabisa kuna gari ndogo jeupe chenye numba ya usajili ,nyuma yake kuna gari la kuchangayia sege na magari mengine.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayo safiri pande zote mbili. Hali ya hewa inaonekana kuwa angavu ingawa anga inaonekana kuwa jeupe sana au vimefunikwa na mawingu hafifu. Barabara yenyewe inaonekana kuwa na unyevu unyevu kidogo au ina matope kidogo kando kando.

Eneo lenye shughuli nyingi linalofanana na barabara kuu jijini Nairobi, kuna msongamano wa magari na watu wanaovuka barabara au kutembea kwenye kando ya barabara. Katika sehemu ya mbele kuna basi la abiria lenye michoro ya rangi na mataa lililojulikana kama matatu.

Usafiri wa umma unaojulikana kama matatu. Kuna upande wa kulia wa matatu nyekundu iliyopakwa rangi nyingi na yenye michoro maridadi ikiwemo imesimama kando ya barabara yenye watu na majengo marefu.

Basi kubwa la abiria la rangi ya machungwa likiwa limeegeshwa mbele ya jengo refu, labda katika kituo cha mabasi au karibu na ofisi za kampuni ya mabasi. Basi lina jina TAWAKAL limeandikwa kwa herufi kubwa upande wake wa nyuma na pia ina nembo ya ndege yenye mabawa yaliyonyoroshwa.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji mkubwa labda Nairobi nyingine nchini kenya kutokana na kuwepo kwa matatu zenye michoro ya kupendeza. Kuna mabasi kadhaa au machache yaliyo simama au kutembea pole pole kwenye barabara hiyo.

Kuna barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini ikiwa na mabasi mawili yalio na watu wakitembea. Kushoto kuna basi mbili, moja ya bluu na ya pili ya rangi tofauti. Mabasi haya yanaonekana kuwa ya usafiri wa umma.

Badi ndogo maarufu kama matatu lenye rangi ya zambarau na maneno, dazzling, na, commuter, yaliyoandikwa kwa herufi kubwa mbele. Matatu haya yenye chapa ya, Isuzu, yana namba ya usajili KBQ six zero four Q.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi, yenye magari mengi. Pikipiki na maafisa wa trafiki labda katika jiji kama Nairobi kutokana na namba za magari na aina ya magari ya usafiri wa umma.

Eneo lenye shughuli nyingi la mijini labda kituo cha mabasi au teksi za abiria. Kuna magari kadhaa yanayofanana na matatu nyeupe yakiwa yameegezwa yakiwa na mabango yenye maelezo ya njia kama Kukena sacco Nakuru City Direct na Kukena sacco Karatina Nyeri direct .

Barabara kuu yenye magari mengi yanayotembea pande zote mbili. Barabara inaonekana kuwa na njia kadhaa. Kuna daraja la kijani la watembea njia linalovuka barabara likiwa na ngazi za kupandia.

Eneo la makutano ya barabara au barabara yenye shughuli nyingi nchini, inawezekana jiji Nairobi kutokana na bango la Pangani na matatu. Barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu kidogo, labda imenywa mvua hivi karibuni. Kuna kifuko cha watembea kwa miguu.

Msongamano wa magari kwenye barabara kuu labda katika eneo la mjini Kenya kutokana na aina ya magari yanaonekana. Kuna aina mbalimbali za magari ikiwemo malori makubwa, mabasi, matatu, magari madogo na magari ya kupepea mizigo.

Shughuli nyingi ya watu na magari katika barabara yenye pilka, ambayo inaonekana kuwa katika jiji la Nairobi. Kuna basi kubwa la abiria la rangi ya bluu na njano, mabasi haya yanajulika kama matatu nchini Kenya, na sehemu muhimu ya usafiri wa umma.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi inaonekana kama ni mahali ambapo watu hupanda au kushuka basi la abiria huku Nairobi. Kundi kubwa la watu wamesimama kando ya barabara wengine wakionekana kusubiri au kusafiri.

Shughuli nyingi za kila siku katika kituo cha mabasi au barabara yenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji. Mabasi kadhaa yaliyoegeshwa au yakisubiri abiria. Basi moja lina rangi ya bluu na lina neno City Shuttle imeandikwa pembeni.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ambapo usafiri wa umma hasa matatu ndio unaotawala. Matatu hio ina pambo ndogo lililochorwa kwa mikono lililoning'inia mlangoni likionyesha maeneo ya njia. Nyuma ya matatu hio kuna matatu nyingine zilizopakwa rangi mbalimbali na zenye sanaa za kipekee.

Maandari ya barabara enye shughuli nyingi, ikiwa na mzongamano wa magari na watu. Kuna matatu mbili zinanazofanana na mabasi madogo ya abiria zilizoegeshwa kando ya barabara. Matatu ya koshoto ni nyeupe na bluu ikiwa na neno Veterant lililoandikwa ubafuni.

Basi dogo la abiria lenye rangi ya kijani kibichi na njano ambazo ni rangi za kawaida za matatu nchini Kenya. Basi lina namba ya usajili, KBT 248D . Kwenye kioo cha mbele kuna maandishi, city upande wa kushoto na hoppa upande wa kulia.

Barabara yenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji au mji mkubwa nchini Kenya ikionyesha usafiri wa umma na mabango ya biashara. Katika sehemu ya mbele kuna bango kubwa la chuma lenye rangi ya kijani na bluu.

Barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari mengi yamesafiri pande zote mbili. Upande wa kushoto wa barabara kuna reli na kando yake kuna ua wa chuma ,pia kuna majengo makubwa ya viwanda au ghala upande huo.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mji kutokana na namba za magari zinazofanana na za Kenya, aina ya magari ya umma yanayoonekana. Mbele kushoto kuna ishara ya barabarani yenye umbo ya pembe tatu nyekundu na alama ya mwelekeo.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari ikiwemo matatu kadhaa zenye rangi ya michoro mbalimbali. Magari madogo meupe na SUV nyeusi. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara, baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zile za maafisa wa trafiki.

Barabara pana yenye njia nyingi iliyo na magari machache na watu wanaotembea kando ya barabara. Barabara hiyo inaonekana kuwa ya lami yenye mistari nyeupe wakati unaotenganisha njia. Kando ya barabara, upande wa kushoto, kuna safu ya miti mirefu.

Mandhari yenye shughuli nyingi ya barabara ya jiji ambapo basi la abiria ambalo nchini kenya linalojulikana kama matatu liko katikati na watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya miguu na baadhi yao wanasubiri au kusafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji iliyojaa watu, magari na matangazo ya biashara. Barabara inaonekana kuwa na matatu yaliyosimama au yakitembea polepole. Matatu yaliyo karibu zaidi, lina rangi ya waridi na limepambwa kwa michoro ya sura ya mwanamke.

Barabara yenye shughuli za magari na majengo. Kuna basi la abiria lenye rangi ya kijani na michoro mbalimbali. Juu ya basi hilo kuna mizigo iliyofunikwa kwa turubai ya kijani. Chini ya kioo cha mbele cha basi kuna neno PERFECT lililoandikwa kwa herufi kubwa.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji mkuu, labda Nairobi kutokana na aina ya mabasi na majengo. Inaonyesha msongamano wa magari na watu. Kuna mabasi kadhaa yakiwemo matatu yenye rangi na picha mbalimbali yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole kwenye barabara.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi iliyo na magari machache yanayoendelea. Kuna mabasi ya abiria maarufu kama matatu lenye mapambo na rangi ya dhahabu na nyekundu likiwa linafanya safari yake. Upande wa kushoto wa barabara kuna barabara ndogo ya kando na magari machache.

Barabara kuu yenye njia nyingi, labda barabara ya gari au barabara kuu, chini ya anga yenye mawingu. Upande wa kushoto wa barabara, kuna basi la buluu likitembea mbele likiwa limebeba abiria. Katikati ya barabara, kuna alama kubwa ya barabara.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi pengine mjini Nairobi ikionyesha miundombinu ya jiji na mabango ya matangazo. Katika sehemu ya kati kuna nguzo kubwa iliyo na taa ya trafiki kadhaa. Juu ya nguzo hio kuna antenna za mawasiliano.

Mazingira ya barabara yenye shughuli nyingi katika mji, ikionyesha usafiri wa biashara. Kuna bango kubwa jeupe, lenye maandishi mekundu na buluu linalosomeka, Classic Sacco Meru Express Shuttle. Bango hili linaashiria huduma ya usafiri kuelekea Meru.

Barabara kuu labda ya magari mengi enye magari yanayoelekea pande zote mbili. Kuna gari ya rangi bluu na nyeusi likiwa limeegeshwa kando ya barabara ikifwatiwa na magari mengi yalioegeshwa, pia kuna mabango makubwa ya matangazo.

Gari la usafiri wa umma lenye mapambo mengi na michoro ya kuvutia likiwa barabarani. Matatu hili lina rangi ya dhahabu na michoro kadha inayofanana na mashine au mitambo iliyopakwa kwenye pande zake. Upande wa nyuma wa matatu kuna picha kubwa ya msichana au mwanamke.

Mkutano ya barabara yenye magari na mabasi yaliyosimama au yakisubiri taa za trafiki. Barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu, ikionyesha kuwa mvua imepita au kunanyesha kidogo. Kuna mabasi kadhaa ya abiria, ikiwemo moja ya rangi la pinki na buluu.

Basi la abiria ambalo kwa lugha ya mitaani linafahamika kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hili lina rangi ya waridi. Baadhi ya sehemu zake zikiwa rangi nyeusi na mistari miekundu. Namba ya usajili ya basi hili ni KCE 216S.

Basi la abiria lenye rangi ya kijani na nyeupe likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hili lina nembo ya citi hoppa next, na namba ya usajili, KDL one five six Y.Pia ina namba ya njia, two two eight, na maneno abundance.

Basi la abiria maarufu kama matatu ambalo likiwa limepambwa kwa sanaa ya kuvutia n mchoro ya rangi nyingi. Basi hili lina rangi ya buluu na lina michoro mikubwa ya mwanamke mwenye kofia maridadi na vitu vingine vinavyo fanana na dhahabu au pambo.

Basi la abiria la citi hoppa likiwa limeegeshwa kando ya barabara likisubiri au likipakia abiria. Basi lina rangi ya kijani na nyeupe na lina namba saba mbili nne mbele. Kwenye upande wa basi kuna matangazo na orodha ya njia au maeneo ya njia yanayokwenda.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa kituo cha mabasi madogo ya abiria maarufu kama matatu. Kuna matatu mawili yaliyosimama, moja nyuma ya lingine. Yote yakiwa na mapambo na michoro ya kuvutia.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi katika mji wa Kenya unaowezekana kuwa jiji Nairobi au Nakuru kutokana na bango linaloonekana. Kuna bango kubwa la bluu na nyeupe lenye maandishi,2NK sacco, Nakuru direct na namba mia tano juu ya two NK sacco.

Bango la rangi lenye namba nne kubwa nyekundu upande wa kushoto. Upande wa kulia wa bango kuna orodha ya majina ya maeneo yaliyoandikwa kwa rangi tofauti. Majina ambayo yameandikwa ni kama vile Community, KMTC, Coptic, Adams, Grenhouse Wanyee, Kithili.

Eneo lenye shughuli nyingi za mijini linazowezekana kuwa kituo cha mabasi au sehemu yenye shughuli nyingi za usafiri, kuna mabasi kadhaa ya abiria, mengi yakiwa na rangi ya buluu na nyeusi yaliyopakiwa au yakishusha abiria. Kwenye mabasi hayo kuna maandishi kama Metro trans. Watu wengi wanaonekana wakitembea.

Rundo la mabomba ya plastiki yanayokaa kuwa ya PVC yenye rangi nyeupe na kijivu iliyokolea. Mabomba haya yana ukubwa na kipimo tofauti yakiwa yamepangwa na kutawanyika juu ya uso unaofanana na zege au sakafu ya saruji.

Rundo la mapomba ya plastiki au PVC yaliopangwa kwa ajili ya ujenzi au matumizi mengine ikiwa na rangi mbili tafauti. Upande wa kulia wa kushoto kuna rundo kubwa la mapomba enye rangi nyekundu jungwa na majungwa. Mapomba haya yanaonekana kuwa makubwa kwa kipenya.

Eneo lenye uchafu mwingi na taka zilizorundikana likiwa karibu na makazi ya watu na chanzo cha maji kuashiria tatizo la usimamizi wa taka. Sehemu kubwa ya sehemu ya chini na kati imefunikwa na marundo makubwa ya taka.

Mfumo mkubwa wa mabomba za viwandani ambazo zimeachwa na kuanza kuharibika, zikiwa zimefunikwa na kutu na ukungu wa kijani kibichi. Mabomba haya yanaonekana kupita juu ya maji machafu yaliyotuama, ambayo yanaonekana kuwa na uchafu mwingi.

Eneo la ujenzi au shamba lililochimbwa lenye udongo mwingi uliovurugika na matope. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyeusi na kahawia na kuna alama za matrakta au mashine zilizotumika kuchimba. Sehemu kadhaa za udongo zimeachwa zikiwa zimeinuka.

Marundo mawili makubwa ya mabomba meupe ya plastiki yaliyobingirishwa na kufungwa kwa kamba za kijani yakiwa yamewekwa kwenye ardhi. Mabomba hayo yanaonekana kuwa ya matumizi ya kilimo, labda kwa ajili ya mifumo ya umwagiliaji au kwa ajili ya miradi ya ujenzi.

Lori kubwa la taka lililojazwa mifuko nyeupe ya taka likiwa limeegeshwa kando ya barabara katika eneo la mji. Lori lina rangi ya bluu na nyeupe na lina ujumbe mkubwa ulioandikwa umbavuni wake "Let Us Make Eastleigh Clean and Green."

Mabomba ya maji na mifuko ya mifereji ya maji iliyojaa chini kwenye sakafu ya zege au ya matofali. Mabomba haya yana rangi ya kijani kibichi na baadhi yana viunganisho vya rangi tofauti ya kijani iliyokolea. Mabomba yamepangwa kwa njia inayoashiria mfumo fulani.

Kundi la watu wakiwa katika eneo la mradi wa maji au chanzo cha maji. Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya usalama ya kijani kibichi na ameinama anashika maji yaliyotiririka kutoka kwenye bomba anaonekana akitabasamu na ana glavu nyeupe mikononi.

Muundo mkubwa ya chuma na mapomba ikionyesha vifaa vya viwanda vizito kuna majukuwa mengi ngazi na minara iliounganishwa na mapomba makubwa, rangi ya miundo mingi inaonekana kuwa ya kutu ikonyesha kuwa kiwanda kimekuwepo kwa muda mirefu au kinafanya kazi na choto paa nyingi na metali.

Duka la nje ambalo linaonekana kuuza maji yaliyosafisha na bidhaa zingine, kuna sehemu kubwa ya glasi ya bango lenye maandishi purified water filling station na nembo ya life springs. Juu ya kaunta ya kioo kuna chupa za maji na glass .

Ndani ya duka au kituo cha kusambaza maji kinachoonyesha chupa za maji zilizopangwa na vifaa vya kuhifadhia. Kuna chupa nyingi za maji zilizofungashwa katika pakiti zikiwa zimepangwa kwenye rafu nyeupe. Baadhi ya rafu zinaonekana kuwa na rangi ya bluu.

Barabara ya udongo iliyo na matope na maji machafu. Sehemu kubwa ya barabara ina mashimo yaliyojawa na matope jeusi, likionyesha kuwa kuna tatizo la mfereji ya maji au kutokuwa na barabara iliyojengwa vizuri. Kuna hata sehemu inayooekama kama maji yaliyotuama au taka maji yaliyomwagika.

Mkondo wa maji unaoanguka au maporomoko madogo ya maji katika mazingira hasi. Maji yanatiririka kwa kasi na kufanya povu jeupe yakipitia miamba na mawe, pale chini wa ardhi imefunikwa na mawe na changarawe.

Mfereji mrefu mpana na mrefu ambao umekata kwenye udongo wa kahawia. Udongo kando ya mfereji unaonekana kuwa umehamasishwa na kuunda matuta madogo. Mfereji huo unaashiria shughuli ya ujenzi au uchimbaji labda kwa ajili ya bomba la maji.

Eneo la udongo wenye matope inayoonekana kama shimo lililochimbwa eneo la ujenzi, kuna bomba ya rangi nyeusi au kijivu linalopita katikati ya udongo huo na inaonekana kuunganisha na sehemu nyingine.